Gari aina ya Hilux lilio rangi ya manjano na kwa kando kwa mbali kiasi kuna mzee amevalia miwani amevalia kofia na reflector ya kijani vile vile amesimama kando ya gari.